Mama huyu kwa jina lake, Helen Wawira ana weza kufanya zoezi ili kuimarisha nguvu zake kwa mashindano ata kavyo fanya kwa nchi ingine, anafanya zoezi za kuinulia chuma katika harakati hii.

Lijighorofa hili ambalo lilijengwa kwa dhamana kubwa na linaweza kuweka watu au kufanya kubeba watu. Ni teknolojia ya kisasa ambayo limeweza kuweka kighorofa hili, linaweza kumfanya mtu afike mbali anapoenda kwa haraka.

Tarakilishi hii katika eneo hili, imeweza kuifadhiwa na kiteknologia ya kisasa ambao unaweza kuitumia kurahishisha kazi kwa binadamu.

Mwanariadha huyu ameweza kujiunga kwa kuendesha meli hili. Hili aweze kusafirisha bila kutumia nguvu lake kuendesha meli hili.

Teknolojia la kisasa ambazo zime weza kutumia kwa shule hili ambalo lime andikw kwa nyuma ya tarakilishi hii ime andikwa Internet facility strictly for education purposes only . Hii teknolojia ime weza kutumia kwa shule hili ili kuweza kutumia kwa vitu vingi.

Tarakilishi hili limeweza kuundwa kwa kiteknolojia ya kisasa na kuweza kufanya kazi iwe rahisi na kuweza kuitekeleza kazi kwa mda mfupi.

Mstaafu gavana wa Nairobi ameweza kuenda kuyatembelea watu ambao hawajiwezi na kuwashuhudia ambao wanaweza kuzicheza michezo la do...

Kiteknolojia ya kisasa ambayo imeweza kuiundia wanafunzi viti ambazo zinaweza ambazo ziko na mikono ambazo vitabu zinaweza kuwekwa juu yake au chini yake.

Hili lango limewekwa alama kuwa hakuna mwanafunzi ambaye anaweza kuruhusiwa hapa, kwa hivyo kuna hatari ambavyo iko ndani ya lango hili.

katika eneo hili, tuliweza kupata kijana huyu alieyedumu katika eneo hili na anaweza kupata familia zake.

Teknologia ya kisasa imeweza kuunda matalakishi ambazo imerahishisha kazi katika eneo mbalimbali, talakilishi hizi ziliweza kuundwa na kuhifadhiwa na binadamu, na kufanya kazi ya binadamu iwe rahisi na kuifanya kazi ya binadamu iwe rahisi sana.

Vitabu vya watoto wa chini za miaka kumi na mbili na kurudi chini wameeza kuhifadhiwa na vitabu ambazo zinaweza kumsaidia mtoto kusoma na kujua mengi.

Madarasa haya yameweza kuchukua viti na ziliwezo kuundwa kwa vizuri sana na vitu ambazo viliweza kutumiwa kuviunda ziko katika hali za uzuri sana.

Mwanariadha huyu ambaye anafanya zoezi la kupiga maji ili kuweza kuifanya mwili yake kuwa sawa. Mtu huyu anaweza kufanya spoti la kupiga maji ili kujiushidia au kupata pesa kwa mchezo huu.

Wanariadha hawa ambao hawajiwezi wana jukumu la kucheza mpira wa kandanda na huwahimiza watu ambao hawajiwezi wanaweza kucheza hata kama hawana miguu au mikono.

Katika eneo hili tunaweza kuona kua jengo hili limejengwa kwa nguvu sana na linaweza kuhifadhi watu wengi sana.

Maktaba hii imeweza kuiundwa ili vitabu vihifadhiwe au kuweza kwa kutumiwa kwa wanafuzi.

Mchezaji huyu ameweza kuifanya itakavyo ili kusipo kuacha mchezaji mwenzake, ili kushinda katika mbio hizi za kukimbia ili kushinda.

Wachezaji hawa wameweza kufanya zoezi ili kuimarisha na pia wachezaji hawa hawana miguu mmoja wanaweza kuifanya zoezi ili kujiunga na timu zingine kuicheza kuishindania mapesa au kikombe.

Jumba hiki ni jumba ya ghorofa na imeweza kujengwa na kupakwa na rangi safi. Jumba hii ni kubwa na kuna mtu ambaye anaweza kutembea katika eneo hii.

Shule hili ambalo lilijengwa limehifadhiwa na walimu na wanafunzi, wanafunzi wanaweza kusoma mahali hapa ili kujenga maisha yao katika eneo hili.

Kitabu hiki ambacho kimeandikwa na Hightone Richard ni kitabu cha darasa la pili na wanafunzi waliosoma katika darasa hili wanaweza kutumia kitabu hiki ili kuwezesha kujifunza na kujua kusoma.

Katika eneo hili, tunaweza kupata jengo kubwa ambalo lilijenngwa na watu wa kuunda ili kupata wanafunzi au wazazi kuja kwa majukumu hii.

Mwanariadha huyu ambaye alishiriki katika mchezo wa long jump Samson Ujuka ambao alishiriki katika mchezo ya long jump ameweza kuimaliza na kuvunja rekodi.

Mwanariadha huyu ambaye anaweza kuruka ili kuweza kujishindia au kujikamilika, kuweza kuzuia kikao yake kama.

Tunaeza kuona katika eneo hili, wachezaji hawa, wameeza kuishinda, mchezo, yao, ya kukimbia, na wameweza kukimbia ku, ili kushinda, milioni sa.

Maktaba hii inaweza kuwekwa vitabu ili kuweza kukaa kwa vitabu au kuweza kufanya vitabu ziraruke kwa haraka, vitabu zina uwezo wa kufanya mtu awe tajiri.

Mwanariadha huyu ambaye asiweze kutembea anafanya zoezi lake ili aweze kujiunga katika mashindano la kujiskuma kwa baiskeli. Mwanariadha huyo anafanya itakavyo ili kushuhudia mchezo huo.

Posti hili ambalo limelegezwa katika shule hili, na limeundwa kuliinua bendera ya kitaifa ya nchi yetu. Bendera huu unaweza kuwa na maana kubwa katika nchi hii yetu.

Katika eneo hili tunaweza kumpata mchezaji huyu akiendesha baiskeli yake bila kiguu moja na ameeza kuambia watu pia kuhusu mfa...

Katika eneo hili tuliweza kumpata huyo mama na binadamu hao waliweza kurudi kwa mchezo ili kusherehekea waliposhinda katika nchi zingine za Umerikani na kusherehekea.

Katika darasa kuna kazi ambayo inaendelea. Na kazi hii ni kazi ya mwalimu ambao ubaoni umeweza kuandikwa maneno ambao wanafunzi wanaeza kutumia na kujifunza kusoma.

Mwanaspoti huyu, ameweza kufanya zoezi katika mtoni kubwa la uswei ili kuepuka mshindi katika mashindano, na katika spoti .